Ninaona mapaipu meupe ambayo yanafanya umwagiliaji maji wa matone katika mimea. Mimea hii ina afya sana kwa sababu ya rangi yake ya kijani. Udongo pia uko na rutuba. Nyuma zaidi ninaweza kuona jiwe kubwa. Nyuma ya hiyo jiwe, kuna mti na magugu nayo ona kwa mbali.